Huku ni sokoni. Kuna watu mbali mbali ambao wanaonekana katika picha. Baadhi yao wakiwa ni wauzaji wengine ni wanunuzi. Sehemu hii inaonekana kwamba kulikua na mvua kubwa. Watu hawa wanauza bidhaa mbali mbali kama vile ndizi.

Kwenye picha kuna mkono ambao umeshika pesa za nchi ya Kenya za shilingi mbali mbali kama vile za elfu moja ,mia tano na mia moja. Pesa ni za muhimu kwa sababu hutusaidia Katika kununua bidhaa mbali mbali.

Huku ni sokoni. Kuna bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa miongoni mwa vitu hivi ni pamoja na ndizi yenye rangi ya manjano, vitunguu vya maji pamoja na viazi vitamu.

Hii ni sokoni. Tunaweza kuona bidhaa nyingi ambazo zinauzwa katika sehemu hii. Vitu hivyo ni pamoja na mananasi, tikiti maji, malenge na hata mahindi.

Kwenye picha kuna mkungu mbalimbali wa ndizi. Ndizi hizo zinaonekana kwamba ni za rangi ya manjano. Ishara kwamba zimeshaiva na zinaweza kuliwa kwa wakati wowote.

Huku ni sehemu ya kufanyia biashara mbalimbali, kuna wana biashara ambao wanauza nje ya duka. Wao wanauza matunda ya aina mbalimbali kama vile machungwa, ndizi na hata tikitiki maji.

Kwenye picha kuna duka la M-Pesa ambalo linauza bidhaa mbalimbali. Miongoni mwa vitu hivyo ni pamoja na maji ya kunywa. Duka hili ni la muhimu kwa sababu husaidia watu wakati ambapo wanataka kutoa pesa kwenye simu ama kuweka pesa kwenye simu.

Huku ni sokoni na ni sehemu ambao wanaeza samaki Haina mbalimbali kuna wanawake wanaonekana kana kwamba wao ndio wauzaji samaki huwa Ina nyama tamu mno.

Hapa ni sehemu ya biashara, tunaweza kuona aina mbalimbali za viatu hasa ya wanaume. Huyu mtu anafanya biashara hii ili aweze kujipatia riziki ya kila siku.

Kwenye picha tunaweza kuona mtu ambaye ameshika pesa za elfu mbili ambazo zilikua zinatumika hapo awali katika nchi ya Kenya. Vile vile ana simu, kumanisha kwamba mtu huyu anataka kuweka pesa kwenye simu.

Kwenye picha hii kuna pesa za nchi ya Kenya ambazo zilikuwa zinatumika hapo awali. Katika pesa hizi kuna mbele ambapo, kuna picha ya aliyekuwa Rais wa kwanza wa nchi ya Kenya. Nyuma ya pesa kuna wanyama mbalimbali miongoni mwao wakiwa ni ndovu pamoja na nyati.

Huku ni sokoni kuna watu mbalimbali, moja na bidhaa ambazo zinauzwa kama vile viazi, mahindi, karoti, nyanya, mahembe na hata kabeji.

Huku ni dukani Kuna viatu vya rangi aina mbalimbali ni dhairi kwamba duka hili la kuuza viatu ambavyo hujulikana kuwa ni vya jamii Mmoja nchini Kenya ya Wamaasai.

Huko ni sehemu ya biashara, tunaweza kuona aina mbalimbali ya viatu kuonyesha kwamba hapa ni mahali pa kuuza viatu, na mtu anaweza kujipatia viatu vya aina mbalimbali.

Kwenye picha tunaweza kuona fedha za nchi ya Kenya, ya shilingi elfu moja. kwenye pesa hizo kuna mchoro wa mtu ambaye alikuwa ni rais wa kwanza wa nchi ya Kenya. pamoja na jumba la KICC.

Zinazoonekana ni nyumba za biashara. Miongoni mwa nyumba hizo ni pamoja na duka la M-pesa. Duka hili ni la muhimu sana kwa sababu husaidia watu wakati wa kuweka pesa kwenye simu au kutoa pesa kutoka kwa simu.

Huku ni sokoni na ni sehemu ya kuuza matunda mbali mbali. Kuna watu wanaoonekana kwamba wao ni wauzaji na wanauza matunda kama vile ndizi, mananasi, machungwa, maembe na hata tikitimaji.

Huku ni sokoni kuna vitu mbalimbali ambayo vinauzwa kama vile pilipili, ndimu, vitunguu na hata kabeji ndizi pamoja na mifuko ambayo wanabebea bidhaa hivyo .

Huku ni sokoni. Tunaweza kuona bidhaa mbali mbali ambazo zinauzwa. Sana sana ni matunda kama vile ndizi, tikiti maji, maembe, pamoja na hata machungwa.

Huku ni sokoni, kwani tunaona vitu mbalimbali kama vile viazi, viazi tamu, na hata nduma. Huenda huyu mtu anauza vitu hivi ili aweze kujipatia riziki ya kila siku.

Hapa ni sehemu ya kufanyia biashara tunaweza kumuona mtu anayetembea vile vile kuna viatu vya aina mbali mbali kumaanisha kwamba mahali hapa ni pa kuuzia viatu.

Kwenye picha tunaweza kuona mkono ambao umeshika pesa za nchi ya Kenya. Tunaweza kuona shilingi mia mbili, mia moja na hamsini. Pesa hizi ni za muhimu kwa sababu zinzsaidia katika kununua bidhaa mbali mbali.